Kifungashio cha boksi chenye rangi nyeupe na nyekundu kikiwa na maandishi ( nexGard) na picha ya mbwa mwenye afya ni mfano wa dawa zinazopatika kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizo utumika kwa tiba na kinga ya mgonjwa ya wanyama na uthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio cha koto cheny rangi yekundu na nyeupe kikiwa na picha ya wanyama mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo ambazo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga magojwa wanyama na uthibitisho muhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ilikuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa ndogo sana ikiwa na kibandiko cha rangi ya kijani na nyeupe na maandishi ¨ S and G vax¨ ni mfano wa dawa inayopatikana katika maduka ya pembejeo na dawa za mifugo, kinga hii hutumika kwa ajili ya kuongeza kinga ya wanyama na inaonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo liitwayo "YARA", wauzaji wamesimama pembezoni mwa mifuko ya mbolea yenye rangi nyeupe mikubwa kwa midogo. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina "Osho" likiwa wazi, huku wauzaji wakiwa wanaongea na wateja mbalimbali. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo yao na uzalishaji bora wa mazao.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

Kichupa kidogo chenye rangi nyeupe na maandishi "tactic" ikiwa na picha mifugo mbalimbali; ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kuwakinga na hutibu magonjwa ya wanyama na uthibitisha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Ndani ya ghala la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mfanyakazi mmoja akiendesha gari dogo la kubebea mizigo, amebeba mbolea nzito zenye rangi nyeupe zilizopo ndani ya mifuko mikubwa, mbolea hizo hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea.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

Vifungashio vya boksi vyenye maandishi "kachomu" na rangi mbalimbali na picha za mifugo ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga na tiba magonjwa ya nyama na udhibitisho muhimu wa kuhudumia wanyama kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Watu wawili wanaojishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, wakiwa wanaendelea na zoezi la kuchambua mbolea kutoka ardhini ambapo waliitunza na kuikausha ili ioze vizuri, mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora kwa mimea.

Vifungashio viwili cha boski na chupa ndogo chenye rangi nyeupe na bluu bahari maaandishi fomitasi , huku juu yake na picha ya ngombe mfano wa dawa , zinazopatikana kwenye maduka ha pembejeo na dawa za mifugo, dawa hizo hutumika kama Kinga na tiba za magonjwa ya wanyama , na udhibitisha muhimu kuhudumia mifugo kwa njia bora , ili kuhakikisha afya na ustawi wao .

Mifuko ya mbolea ya rangi nyeupe, yenye maandishi Baraka, na ukubwa tofauti imepangwa vizuri, ikiwa ni mfano wa pembejeo za kilimo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mbolea hizo hutumika kuongeza rutuba kwenye udogo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, ambayo husaidia kuongeza mazao.

Muuzaji wa kike wa dawa za mifugo na pembejeo za kilimo akiwa ndani la duka lake akiendelea kuppanga bidhaa mbalimbali kwenye rafu nyeupe kutokana na matumizi na ukubwa wake. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima na kupata pembejo bora za kilimo na dawa za mifugo kwajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda mifugo yao.

Katika lori kubwa inashushwa mifuko ya mbolea yenye rangi nyeupe iliyobebwa kichwani na makuli. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea inayopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Jengo la biashara, lina bango linalosomeka “agurogeti wakulima laini “ limejengwa kando ya barabara likiwa na muonekano mzuri, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora na dawa za mifugo kwa ajili ya kuongeza usalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo yao.

Kifungashio kidogo cha boksi chenye maandishi mbalimbali kama vile "warm tablet", kikiwa na picha ya mbwa na paka, ni mfano wa dawa zinazo patikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kwa kinga na magonjwabya wanyama na uhakisiumuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora hili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio kidogo chenye rangi nyeupe na maandishi "frontilaiti", kikiwa kina picha ya mbwa mweusi. Ni mfano wa dawa zinazopatikana katika pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga na tiba za magonjwa ya wanyama na huakisi umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kundi la wakulima wakichagua kwa makini zao aina ya kahawa ulioiva, kijana na nyekundu wakizitenganisha lililo bora zaidi, kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini na thamani za vinywaji biashara tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa anapanga zao la biashara aina ya mahindi kwenye magunia, huku wenzake wakimsubiria nyuma, tayari kwa ajili ya kupakia kwenye tela ili kusafirisha kupeleka sokoni na kuuza, ili kujipatia kipato.

Katika sehemu ya shamba kubwa kundi la wakulima limeendelea na zoezi la kupakia zao la biashara aina ya viazi, kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe na kisha kuyapakia kwenye gari kubwa lililopo mbele yao, ili kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili wauze na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa shambani wakimalizana na zoezi la kuvuna zao la biashara aina ya viazi vitamu, kwa sasa wamevirundika chini kuviandaa kwa ajili ya soko huku wakichambua vile ambavyo vipo tayari na kuweka kwenye matenga yenye rangi ya kijani na bluu, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa kasimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa, akitazama kwa fahari mazao yaliyomea kwa mpangilio mzuri, anajivunia mafanikio ya zao hili la biashara litakalomletea kipato bora.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa katika sehemu ya shamba iliyoshamiri na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Huku mkononi mwake ameshika zao la biashara aina ya tikiti maji alilolipasua katikati likionesha utamu. Mbele yake matikiti yamepangwa na yupo tayari kusafirisha kupeleka sokoni ili kuuza zao hili la biashara.

Katika shamba, lundo la viazi vimerundikwa chini, ili vikauke kutokana na jua wakulima wanaondelea na zoezi hilo na kisha kupakia kwenye magunia makubwa yenye rangi nyeupe, ili kusafirisha kupeleka zao hilo la biashara kwenye maeneo ya mauzo ya kilimo.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya bustani yake akikagua mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyozaa matunda aina ya bohola, ambayo tayari yamekwishavunwa komaa, anajiandaa kuvuna matunda haya ili kuyasafirisha kuyapeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Gari kubwa la trekta likiwa limefungwa tela likiende na zoezi la kuvuna mahindi kutoka kwenye shamba kubwa sana, zao hili la mahindi linaandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa katika semu za mauzo ya kilimo, ili kuuzwa na mkulima huyu kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa katika sehemu ya shamba, huku mkononi ameshika mahindi makavu na mengine yamepangwa chini yakiendelea kukauka na jua, tayari kwa ajili ya kupakiwa kwenye mifuko na kusafirishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo kama zao la biashara.

Kundi la wakulima wakiwa ndani ya migomba lililo mea kwenye eneo kubwa, wakiwa wanakagua mikungu iliyo ota kwa mpangilio mzuri na imekomaa vizuri na kuwa na rangi ya kijani kibichi. Zao hili la biashara liko tayari kwa kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa katika soko ili wakulima hawa wajipatie kipato.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani, na zilizokomaa mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizi utumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Katika shamba kubwa, wakulima wamevuna zao la biashara aina ya vitungu maji, vingine vikiwa vimeanikwa kwenye shamba kwa ajili ya kukauka kabla ya kupakiwa kwenye mifuko mingi iliyopo katika hili shamba, ili kusafirisha na kupeleka katika sehem za mauzo ya kilimo.

Katika shamba lenye udongo mweusi wenye na rutuba, mmea aina ya kitunguu maji umepandwa vizuri ukiwa na matawi yaliyosheheni rangi ya kijani kibichi, yakimaanisha kwamba mmea huu umeishazaa vitunguu ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuvunwa, na kusafishwa kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya mazao ya kilimo kama zao la biashara.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna, wanavyoweka kwenye magunia huku wakiwa wameinama, wanajiandaa kuvi peleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kupitia kuongeza kipato chao.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba kubwa sana iliyojaa mahindi akiendelea mazoezi ya uvunaji ya zao hili la biashara, iliyokomaa vizuri na kuipakia kwenye ndoo kijana ili kusafirisha sehemu ya mauzo ya kilimo na kuuza zao hili ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia fulana nyeusi amechuchumaa kwa furaha huku mkononi ameshika mmea wa rangi ya kijani kibichi na mkono mwingine ameshika nyanya zilizokomaa vizuri kupitia kwenye mmea huu. Teyari zipo tayari kwa mavuno mkulima huyo atavuna na kusafirisha kupeleka sehemu ya mauzo ya kilimo.

Wakulima mbalimbali wameketi chini ya mti mkubwa ulio na kivuli, wakiendelea na zoezi la kuchambua zao la mahindi lililokauka vizuri, wakitenganisha kwa ajili ya soko. Mahindi haya tayari yashakauka na wakulima hao watayasafirsha na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa anaendelea na zoezi la kuchambua kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, anatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko, kazi hii ya mikono yake inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara.

Kundi la wakulima wakiwa eneo la shamba, wamemaliza zoezi la kuvuna zao aina ya vitunguu na tayari wanaanza zoezi la kupakia vitunguu hivi kwenye gari kubwa kwa ajili ya kusafirisha zao hili la biashara kwenda katika sehemu ya mauzo ya kilomo.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba kubwa sana lenye matawi yaliyokomaa yenye rangi ya kijani kibichi, akiwa ameendelea na zoezi la kuvuna zao aina ya nanasi lililokomaa na kulipanga kwenye matenga ya plastiki ya rangi ya buluu, Kisha kuyapeleka kuyasafirisha katika maeneo ya mauzo ya kilimo ili kuuza zao hili la biashara.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamebebelea ndoo za rangi nyeusi zilizojaa zao aina ya kahawa na kisha kuzimwaga chini ilikuendelea kuzichambua, kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katika sehemu ya shamba kubwa sana lililoshamiri mimea ya rangi ya kijani kibichi, huku mkononi amebeba toroli dogo lililojaa bidhaa za pilipili zenye rangi nyekundu njano na kijani, akijivunia zao hili bora la biashara na kisha kulisafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya shamba lenye mti ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu pamoja na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mazao hayo muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamesimama pembezoni mwa mti wa muembe huku mikononi wakiwa wameshika maembe, waliyoyachuma kutoka mti huu uliozaa matunda mengi ambayo yamekwisha komaa yapo tayari kwa ajili kuvuna ili wakulima hao wauze na kujipatia kipato.

Katika sehumu ya mauzo ya kilimo, wakulima mbimbali wamekusaanyika wakiwa wanaanika zao aina ya mahindi, wakisubiri wanunuaji wanaokuja katika wakitafua bidhaa hizi nzuri kwaajili ya chakula majumbani kwao au biashara.

Katika shamba mimea ya rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri, mimea hii ni ya zao aina ya nyanya iliyobeba matunda haya ya rangi nyekundu angavu baada ya kukomaa vizuri, matunda haya yapo tayari sasa hivi kwa ajili ya mkulima kuyavuna na kuyapeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo, na kuuza zao hili la biashara.

Kundi la wakulima likiwa shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini, vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia, tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa katikati ya shamba la mahindi liliyo mzunguka kwa mimea ya rangi ya kijani kibichi, akikagua hindi moja lililo komaa vizuri lililopo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza zao hilo la biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa katikati ya shamba kubwa lenye miti mingi ya mipapai, iliyobebea zao hili la mapapa iliiyokomaa vizuri. Mkulima huyo atavuna zao hili la biashara na kulisafirisha kulipeleka sehemu ya mauzo, ili kuuza na kujipatia kiapato.

Shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba iliyopandwa mimea aina ya kitunguu maji ikiwa imeota vizuri na matawi yake yamekomaa kuwa na rangi ya kijani kibichi, vitunguu hivi vipo tayari kwa wakulima kuvuna na ilikusafirisha na kupeleka sokoni kuuza ilikujipatia kipato.

Wakulima wameketi chini wakichambua zao aina ya nyanya baada ya kulivuna, wanachambua zao hili na kulipanga kwenye matenga ya mbao tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni, ili kuuza na kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Mkulima wa jinsia ya kike, akiwa ndani ya shamba lenye miti ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kuweka kwenye beseni, ili kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.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

Shamba kubwa sana likiwa limepangwa mimea ya pilipili ya rangi ya kijani kibichi lililoota vizuri kwa mstari na tayari mimea hii imezaa pilipili zilizokomaa, zenye rangi ya kijani na nyekundu na njano ambazo ziko tayari kuvunwa na mkulima ili kupelekwa zao hilo la biashara katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Ndani ya shamba la kisasa kuna mimea, ya rangi ya kijani kibichi ya zao la biashara aina ya pilipili hoho zilizokomaa vizuri zenye rangi ya njano na kijani, pilipili hizi tayari zilishakomaa na ziko tayari kusafirishwa baada ya kuvunwa, ili kuuzwa na wakulima kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia fulana ya rangi ya bluu akiwa katika shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyokomaa ya rangi ya kijani na mekundu machache, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa wamezungukwa na mimea ya majani ya chai, ambao wanaendelea kuyavuna na kuyajaza kwenye vikapu vilivyofungwa nyuma yao, wanakusanya zao hili bora la biashara, kwa ajili ya kulipeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Miti ya migomba iliyobeba mikungu ya ndizi mikubwa uliokomaa vizuri, upotayari kuvunwa kwa ajili ya kuvunwa na mkulima atakata mkungu huu, nakuupeleka sokoni kuuza, ilikujipatia kipato cha kuendesha maisha yake.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyevalia shati jekundu akiwa katikati ya shamba kubwa sana akizungukwa na matawi yaliyokomaa vizuri yenye rangi ya kijani kibichi ya zao aina nanasi. Mkononi mwake ameshika mananasi haya kwa furaha kubwa kwa ajili ya kuyavuna na kuyapeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kujipatia kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi imepangwa vizuri ndani ya sehemu ya uwazi huku mkulima wa jinsia ya kuime aliyevalia mabuti ya kujikinga na matope akiendelea kuratibu upangaji huu kwa majivuno makubwa kwa ajili ya kusafirisha mavuno haya kuyapeleka katika sehemu ya mauzo ya biashara na kuuza.

Katika sehemu ya shamba kuna miti ya migomba iliyozaa mikungu mikubwa ya ndizi na rangi ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha komaa. Mkulima atajivunia zao hili la biashara ambao atalivuna na kulisafirisha kulipeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Zao la biashara aina ya nyanya limestawi vizuri chini ya mimea yake yenye rangi ya kijani kibichi, imetundikwa vizuri na tayarii imekomaa ipo tayari kwa ajili ya mavuno, na itakapo vunwa wakulima watasafirisha kupeka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza zao hili la biashara.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanaendelea na zoezi la kupakia zao labiashara aina ya karoti walilotoka kuvuna, kwenye shamba hili kubwa na kuziweka vizuri kwenye mfuko mkubwa wenye rangi nyeupe, tayari kwa ajili ya kusafirisha zao hili la biashara kupeleka kwenye sehemu ya mauzo ya kilimo.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

Katika sehemu ya kupakia vizuri mazao aina ya nanasi, yanayofungwa kufungua wakulima mbalimbali wamekuja kuleta bidhaa hii ya biashara ili kuipanda na kuisafirisha kuuza katika sehemu za mauzo ya kilimo ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima, wakiwa katika sehemu ya shamba linalolima zao aina ya nanasi yenye matawi yaliyokomaa ya rangi ya kijani kibichi, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao hili la biashara na kulipanga vizuri kwenye matenga ya rangi nyekundu, kisha kupakia kwenye trekta inayovuta tela kwa ajili ya kusafirisha zao hilo la biashara kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo.

Kundi la wakulima wakiwa wanachambua zao la biashara aina ya viazi vitamu vyenye rangi nyekundu na kuvipanga vizuri pembezoni mwa barabara kwa ajili ya watu wanaopita wakitafuta bidhaa hizi ili kununua na kupeleka nyumbani kwao kwa matumizi binafsi ili kuwafaidisha katika kuongeza kipato.

Magunia makubwa yenye rangi nyeupe yaliyopangwa zao la biashara aina ya viazi, yamepangwa vizuri kwa mstari pembezoni kwa barabara na shamba ambapo watu wengi wanaotumia magari na watembea kwa miguu hupita na kununua bidhaa hii na kumfaidisha mkulima.

Shamba kubwa sna lililopandwa mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi iliostawi vizuri na imepandwa kwa mistari. Tayari mimea hii imezaa mazao aina ya nyanya iliyokomaa vizuri yenye rangi ya kijani na nyekundu, na ipo tayari kuvuna zao hili la biashara ili kusafirishwa na kupelekwa katika sehumu ya mauzo ya kilimo.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa. Ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi iliyokomaa. Mazingira yanahakisi afya nzuri ya mimea. Ndizi hizi hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni, kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Shamba kubwa sana la zao la biashara aina ya nanasi likuwa na matawi yaliokomaa vizuri yenye rangi ya kijani kibichi yakiashiria kwamba mananasi haya yapo tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa katika sehemu ya mauzo ya kilimo, ili kuuza zao hili bora la biashara.

Wakulima wawili wa jinsiya yakike na kiume wakiendelea na zoezi la kupanga zao aina ya mahindi baada ya kuvuna kwenye shamba hili kubwa lililokauka, ikiashiria ukomavu wa zao hili la biashara tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sehemu ya mauzo ya kilimo na kuuza ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume ameinama katika shamba, liliyozungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya, anakagua mazao haya ambayo yatakuwa tayari kwa ajili ya mavuno, ili ayauze na kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yake.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa katika shamba kubwa sana, iliyojaa miti ya mipapai iliyobeba matunda yaliyokomaa, na mengine ameyashika mkononi kwani tayari yameshaiva kwa ajili ya kuvuna na kusafirisha kupeleka katika sehemu ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba wakiwa wamevuna mbogamboga za majani zilizokuwa na rangi ya kijani kibichi, wameziweka vizuri kwenye matenga na kuzipeleka moja kwa moja kwa kuzisafirisha kuelekea sokoni ili kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike amechuchumaa katika sehemu ya shamba kwa furaha, huku mkononi ameshika zao aina ya viazi, vingine vimetandazwa vizuri chini ya ardhi baada ya kuvunwa. Zao hili la biashara lipotayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sehemu ya mauzo ya kilimo.

Kundi kubwa la wakulima wakichambua kwa makini zao la biashara aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wanatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko, kazi hiii ya mikono inathibitisha umakini na thamani ya zao hili la biashara tayaro kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba inafasha kutosha ajua chombo maalum wanahakikisha kila nchi wanapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukwaju yaani chemichemi changa kinadhihirisha afya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya shamba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba hilo. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na kusaidia kuhifadhi unyevuunyevu ili kuongeza uzalishaji.

Wakulima wakiwa wamepanda shamba la migomba kwenye eneo dogo; ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri, na tayari imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi juhudi zao za kutunza mimea hii, na kuwa na afya njema kwa matumizi binafsi au biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa katikati ya shamba kubwa lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi kwa furaha mikononi mwake ameshikilia tunda la tikiti maji lililo katwa vizuri, ikiwa na rangi nyekundu ikimaanisha kuwa ni damu na mbele yake kuna matikiti mengine makubwa amelima mimea hii kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Mipapai iliyokomaa, ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliyotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa msatri katika shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevunyevuu kwa hivyo huongeza uzalishaji wa mazao haya na kufaidisha wakulima.

Miti ya mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi, imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Ikiwa ni matokea ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Mipapayi iliyo komaa ikiwa na matunda mengi, imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima wanaotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.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

Wakulima wamepanda miche michanga kwenye vikombe iliyopangwa juu ya meza yenye nafasi yakutosha wakihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ugaliaji wa ukuaji kijani cha miche hii kinazihirisha afya ya mimea na juhudi zao za kuzalisha mazao bora.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza, ikiwemo kijani kibichi huku mkulima ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bola na safi kwa matumizi ya kila siku ya biashara au binafsi.

Wakulima wamepanda miti yenye chenga ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa ndani ya vyomboo maalumu kama ndoo vyeny rangi nyeusi, wanafatilia ukuaji wa mimea hii iikiwa pamoja na mfumo wa umwagiliaji. Miche hii inadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda mimea michanga kwa mstari katika shamba lenye udongo mweusi wwnye rutuba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwa kutumia mipira yenye rangi nyeusi juu ya udongo wa shamba hili, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Kundi la wakulima wakiwa katika eneo kubwa la shamba lililozungukwa na rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji wa bidhaa aina ya viazi kutoka kwenye ardhi ya rutuba yenye rangi nyeusi, viazi hivi hutumika kwa matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda miche midogo kwenye vikombe maalumu vya plastiki, juu ya kitu cha mraba. Wanahakikisha kuwa kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani kidogo cha mimea hii, kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la wazi la shamba. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari ambayo ipo tayari kwa ajili ya kupandwa mazao. Mashine hiyo ya kisasa hurahisisha maandazi ya shamba, kuokoa muda mwingi katika ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayolima mmemea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo ikitumia tekinolojia ya umwagiliaji kwa njia ya matone na taa za mwanga bandia kusaidia ukuaji huo wa mimea, mfumo huo unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ukihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira na ukuaji .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

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye rangi ya njano na nyeusi ipo ndani ya shamba la ndani la kisasa la kuoteshea mimea ikipita taratibu katikati ya mimea mingi iliyopandwa vizuri, mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu za binadamu.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu na nyeusi kuandaa sehemu ya shamba lake kwaajili ya kupanda mazao tofauti, mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo wa kasi na usahihi. Hurahisisha kazi, huokoa mda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.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

Teknolojia ya kilimo cha hydroponiki ambapo mboga zinalimwa bila kutumia udongo, zimepandwa kwenye maboksi maalumu ya rangi nyeupe, yanayopokea virutubisho kupitia bomba za maji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo, inayotoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini, au katika maeneo yenye ardhi finyu.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandia mimea, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba ,huokoa muda mwingi , kuongeza ufanisi katika kilimo.

Pembezoni mwa shamba ilipozungukwa na kijani kibichi; kuna mashine ya kulimia ya kisasa kubwa ikiwa tayari kuanza kazi ya kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa yenye rangi nyekundu ikiwa inaendelea na zoezi la kukata majani katika sehemu ya shamba, ikiwa inaandaa shamba hili kwa msimu ujao wa kilimo, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi, na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Gari aina ya trekta lenye rangi ya bluu imefungwa mashine ya kisasa ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa mimea.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anaendesha gari aina ya trekta huko amezungukwa na miti ya rangi ya kijani kibichi, trekta hii imefungwa mashine kubwa ya kulimia inayo endelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba. Mashine hii hurahisisha maandalizi ya shamba hivyo huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine ya kisasa ya kulimia yenye rangi ya njano, iko ndani ya shamba la ndani la kisasa la kuoteshea mimea, ikipita taratibu katika mistari mirefu ya mimea iliopangwa vizuri. mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa, bila kutegemea asilimia mia ya nguvu za binadamu.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea, ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango iliyoning'inia. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi ya kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu kazi ya binadamu.

Gari aina ya trekta, linaloendeshwa na mkulima, huku nyuma imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi ya kijani, linalofanya kazi ya kutoa majani kwenye sehemu ya shamba hili, kwa ajili ya kuliandaa na msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Nyuma ya gari aina ya trekta kuna mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, mashine hii hurahisisha kazi na maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye rangi nyeusi, ikiwa ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea, inapita taratibu katikati ya mistari mirefu yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyo stawi vizuri, mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu kazi ya binadamu.

Trekta lenye rangi nyekundu, likiwa katika sehemu ya uwazi ya shamba likiendelea na kazi ya kukata majani ilikuandaa sehemu hii ya shamba kwa msimu ujao wa kilimo, mashine hii hurahisisha kazi na hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.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

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa ikichimbua udongo kwa kasi, mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Gari aina ya trekta lenye rangi ya kijani, likiwa katika sehemu ya shamba na imefungwa mashine inayotumika kulimia, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Mashine hii hurahisisha kazi na maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Mashine ndogo yenye rangi ya kijani ipo katika sehemu ya shamba, tayari kwa ajili ya kuanza kuandaa kipande cha shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii ndogo hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono, hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo..

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anaendesha gari aina ya trekta lenye rangi nyekundu, huku nyuma limefungwa mashine ya kulimia ya rangi ya njano, inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Mashine hii hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya rangi ya njano kukatia majani ili kuandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mashine za kisasa zinazolima mboga ndani bila kutumia udongo, zinatumika teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga bandia kusaidia ukuaji wa mimea hiyo. Mfumo hii inaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ikihakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mashine ndogo yenye rangi nyeupe ya kisasa ikiwa inakagua mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyozaa matunda mengi mazuri yenye rangi nyekundu na kijani, mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutegemea nguvu kazi za binadamu.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

Mashine ndogo ya kulimia ikiwa pembezoni mwa shamba baada ya kufanya kazi yake kubwa ambayo huandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii hurahisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji mkubwa katika kilimo.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu, wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi; wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tenki la kioo likitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Samaki wa urembo wenye rangi ya dhahabu, wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tenki la kioo, lililotuzwa kwa uangalifu, ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kujipatia kipato.

Bwawa dogo la kufugia samaki lililopambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi, huku maji yakiwa na mazingira ya asili kwa sababu ni ya kijani, na samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake, ufugaji huu unaongeza uzalishaji, hivyo huongeza kipato na inatumika kama urembo.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

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanao ogelea kwa utulivu katika maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tenki la kioo, wanatunzwa kwa uangalifu mkubwa. Ufugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.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

Bwawa la kufugia samaki wenye afya likiwa lina maji yanayong'aa hadi chini, huku samaki wa aina mbalimbali wakiwa wanaongelea kwa utulivu ndani wakifurahia mazingira safi na salama wakiwa wamezungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi mpangilio mzuri wa bwawahili una akisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalishwa kwa tija.

Bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa vizuri nje ya duka kama vile: mihogo, maharage, mahindi na ulezi, zimepangwa ndani ya mifuko zikiwa zinasubiri wapita njia wanaotafuta bidhaa hizi, kwa ajili ya matumizi binafsi ya nyumbani.

Bidhaa mbalimbali za chakula zimejazwa vizuri kwenye vikapu vya katani bidhaa hizi kama vile maharage, mahindi na ulezi zinasubiria wapita njia wanaotafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi binafsi ya nyumbani au kupikia kwenye masherehe au migahawa.

Mandhari ya kijani kibichi, yanayozunguka bwawa la maji, ni ushahidi wa mazingira hai ya misitu, bwawa hili lenye majani yanayoelea juu ya maji, ni sehemu muhimu kwa mimea na viumbe hai wanaotegemea misitu kwa makazi. Mazingira ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu wa kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Bwana misitu akiwa anakagua miche ya miti iliyopangwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora, kabla ya kupandwa mashambani na misituni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini makundi ya miche mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi uku amezungukwa na watu anatoa taarifa muhimu za kazi yao kwa uangalifu akiakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Bwana misitu akiwa anamwagilia miche ya miti iliyopangwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miti hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Bwana misitu akiwa anapanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali kuonesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu, ili kuhakikisha miche hii inakuwana afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni kama sehemu ya juhudi ya kutunza na kuifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Watu wawili; mmoja akiwa anapalilia na mwingine anamwagilia makundi ya miche ya miti, yaliyopangwa vizuri ili kuonyesha utofauti wa aina zake, kwa uangalifu wanakagua ili kuhakikisha miche hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani, na msituni, kama sehemu na juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.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

Wanamisitu wakiendelea kupanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali ili kuonesha utofauti wa aina zake, huku mwingine akimwagilia kwa uangalifu ili kuakikisha miti hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni kama sehemu ya kutunza na kuhufadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Mtaalamu wa misitu aliyevalia mavazi ya kijani amesimama mbele ya miche mingi ya mimea mbalimbali, akiitolea maelezo kwa makini, miche hii imepangwa kwa mpangilio maalumu, katika makundi tofauti kila kundi likiwakilisha aina tofauti za miti ya mistuni.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea. Pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi wa jinsia ya kike amesima akiwapa maelekezo na taarifa muhimu watu waliozunguka miche hii, wakihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Msitu wenye vichaka na miti myembamba kwa minene, huku kukiwa na daraja dogo lililotengenezwa kwa magogo ya miti likikatiza juu ya mto mdogo unaotiririsha maji. Hali hii inaonesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Katika shamba kubwa sana mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi, huku juu yake yakiwa na mboga za majani zilizostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponiki kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo, kwa kutiumia virutubisho vilivvyoyeyushwa kwenye maji.

Mboga za majani zilizostawi vizuri zikiwa na matawi za rangi ya kijani kibichi, zimepandwa juu ya beseni maalumu la rangi nyeusi linalopokea maji kutoka kwenye ndoo iliyopo chini yenye rangi nyeupe. Huu ni mfano bpra wa kilimo cha haidroponiki kinacho wezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Mboga mboga za rangi ya kijani kibichi, zimestawi vizuri juu ya mabomba maalumu ya rangi nyeupe na mifuniko ya kijivu, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Katika shamba dogo la kisasa, liliyofunikwa hadi juu, mboga za majani zimestawi vizuri, zikiwa zina matawi ya rangi ya kijani, juu ya mabomba maalumu, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udogo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri juu ya vyombo maalumu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri katika shamba, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu na baadhi yake kuna mimea iliyostawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyovishwa kwenye maji.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi ukiwa umestawi vizuri sana huku ukiwa juu ya bomba meupe yaliyopangwa vizuri kwa mstari ndani ya shamba hilo. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyorushwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa, mboga za majani zimestawi vizuri juu ya mabomba maalumu yaliyopangiwa kwa mpangilio raisi yenye rangi nyeupe, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imepandwa bila kutumia udongo. Imepandwa juu ya boksi maalum yenye rangi ya kijivu, inapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi.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

Mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri, juu ya mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yenye mashimo upande wa juu, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba za rangi nyeupe na kinyevu zikiwa zimepangwa kwa ustadi na ndani yake kuna mashimo ambayo yana mimea ya rangi ya kijani kibichi, iliyostawi vizuri huu ni mfano bora wa kilimo cha edoponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Mpangilio mdogo wa mabomba maalum uliopangwa vizuri ndani ya nyumba, ukiwa na rangi nyeupe na juu yake mimea mbalimbali imeanza kustawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi na kumpangilia raisi huku juu yake imewekwe na mboga za majani ambazo zimestawi vizuri sana huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Watu wakiwa wanapanga vizuri maboksi maalumu yenye rangi nyeupe, chini yake yana mabomba ya maji, huku juu Kuna mashimo na baadhi tayari mimea ya rangi ya kijani kibichi imepandwa vizuri na inastawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea imepandwa bila kutumia udongo, imepandwa kwenye boksi maalumu la rangi ya bluu , inayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa anamwagilia mimea ya rangi ya kijani kibichi, iliyokomaa vizuri imepandwa katika mabomba yaliyopangiliwa kwa mapngirio rahisi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Mkulima akiwa anakagua shamba la kisasa lililofunikwa juu, lenye mimea mingi ya rangi kijani kibichi iliyopandwa na kustawi juu ya mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyorushwa kwenye maji.

Bomba ya rangi ya bluu na nyeupe imepangwa kwa ustadi ikiwa na mashimo pande zote na ndani yake kuna mimea ya rangi ya kjani kibichi, mingine ikiwa imestawi na nyingine ikiwa bado inachipukia. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udogo bali kwa kutumia maji.

Mbogamboga za rangi ya kijani kibichi zimestawi vizuri juu ya mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachoiwezesha mimea kustawi vizuri kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa liliyopendezwa, kuna mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa vizuri kwa umaridadi mkubwa, huku juu yake yakiwa na mboga za majani zilizostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, unachowezesha mimea kustawi bila udogo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri kwa mpangilio rahisi, huku ndani yake kukiwepo na mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi ambayo inaendelea kustawi vizuri. Huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa vizuri, na mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio unaopendeza na mrahisi, huku juu yake kukiwa kuna mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi, ikiwa kutoka katika sehemu maalum ya kupangia mimea hii ambayo ni mfano wa kilimo cha "hydroponic", kinachowezesha mimea ya kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoonyeshwa kwenye maji yanayopita chini ya mimea hii ya rangi ya kijani kibichi.

Mbogamboga zenye matawi yenye rangi ya kijani kibichi, zimestawi vizuri sana juu ya chombo maalum chenye rangi nyeusi kilichopandiwa mboga hizi. Huku chini kukiwa kuna ndoo inayopitishwa mipira ya maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachoiwezesha mimea kustawi bila udongo.

Katika sehemu ya nje kuna maboksi maalumu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi mzuri huku juu yake yakiwa na mimea ilioyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu zimepangwa vizuri ndani ya nyumba juu yake zikiwa zina mimeo ya rangi ya kijani kibichi iliyo anza kustawi vizuri, huu ni mfano bora wakilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu yamepangwa vizuri huku yakiwa na mashimo upande wote na ndani yake mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Mkulima amenyanyua mmea mdogo wa rangi ya kijani kibichi, kutoka kwenye boksi maalumu lenye rangi nyeupe. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa vizuri kwenye maji.

Shamba kubwa sana la kisasa lililofunikwa juu likiwa na mabomba yaliyopangwa vizuri kwa mpangilio rahisi huku juu yake ikiwa na mimea iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia maji yaliyoyeyushwa na virutubisho.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

Mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi zimestawi vizuri juu ya mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopitishwa mipira midogo ya maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Ndani ya shamba kidogo kunatumia teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mimea imelimwa bila kutumia udongo, imepandwa kwenye maboksi maalumu ya rangi nyeupe yanayopokea virutubisho kupitia mabomba meusi ya umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na utoa mazao bora kwa muda mfupi.

Mkulima akiwa amefungua ndoo maalumu ya rangi ya chungwa huku mkononi akiwa ameshika mfuko huu uliopandwa mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyoota vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri juu ya mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yaliyopandwa ndani ya mashamba ya plastiki, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unaowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu lenye rangi nyeupe likiwa limesimamishwa vizuri, huku ndani yake likiwa na mimea ya kijani kibichi iliyoanza kustawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba la ndani mabomba makubwa ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa ustadi na mpangilio raisi, huku juu yake kukiwa kuna mboga za majani zilizostawi vizuri sana tukiwa na majani ya rangi ya kijani kibichi, huu ni mfano bora wa kilimo cha edoproni unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba mbalimbali zenye rangi nyeupe na kijivu, zimepangwa vizuri kwa mstari ndani ya shamba la kisasa, huku juu yake kukiwa kumeota mboga za majani za rangi ya kijani kibichi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi imestawi vizuri kutoka katika maboksi maalumu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio wa kimaridadi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Zao aina ya vitunguu maji vikiwa vimepangwa chini vikiendelea kukaushwa, kabla ya kuchukuliwa na kusafirishwa kupelekwa viwandani ambako husindikwa na kupakiwa katika mifuko mbalimbali ili kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba la kisasa, zuri kubwa, na mkulima yupo ndani yake akikagua mboga za majani zilizo komaa vizuri kwa rangi ya kijani kibichi. Mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa na kusindikwa kwa kufungashwa tayari kwa soko la ndani na la nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wakubwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamepangwa kwa mpangilio maalumu katika banda la kisasa, wana afya na wametunzwa vizuri ,wanatumika katika uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa mbalimbali kama vile: siagi na mtindi, baadhi ya ng'ombe hao hufugwa kwa ajili ya nyama insyochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa ajili ya soko.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

Zao aina ya nyanya iliyokomaa vizuri, yenye rangi nyekundu angavu na nyingine bado zikiwa na rangi ya kijani. Zikiwa zinapitishwa juu ya mashine, ndani ya kiwanda kwa ajili ya kuchakatwa ili kuwa bidhaa mbalimbali ambayo husindikwa na kupakiwa vizuri na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Katka mazinira ya kilimo cha viwandani, zao aina ya nyanya zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu zinachambuliwa na wafanyakazi waliosimama wakiziandaa kwaajili ya kuchakata na kusindikwa. Utaratibu huo w usindikaji unahakikisha ubora na usalama wa bidhaa kabla ya kufikishwa sokoni.

Ndani ya banda kubwa kuna vifaranga vidogo vya kuku, vyenye rangi nyeusi, njano na nyeupe; vikiwa vimesambaa na vingine vikiwa vinakula kwenye vifaa ndani ya banda hili. Vifaranga hivi hukua na kuwa vikubwa, ambavyo hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai, ambayo husafirishwa kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kupangwa vizuri, kuuzwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la kabichi limejaa rangi ya kijani ikienea hadi mbali ikitengeneza mandhari ya kuvutia. Kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Mkulima akiwa anatumia gari aina ya trekta kuandaa sehemu ya shamba huku nyuma amefunga mashine kubwa inayomsaidia kulima katika eneo kavu, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika ulimaji wa kisasa.

Ndani ya banda kuna vifaranga vya kuku vidogo vyenye rangi nyeupe na kilimo, zikiwa zimesambaa na zenye afya nzuri vifaranga hivi hukuzwa na kuwa kuku wakubwa ambao hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai yake ambayo usafirishwa kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa tofautitofauti na kusafirisha ndani na nje ya nchi.

Ndani ya banda kubwa lililotengenezwa na mabao likiwa na mwanga wa kutosha, kuna kuku wengi sana wenye afya nzuri na miili iliyojengeka wakiwa wamesambaziwa vyombo vya kulia chakula na kunywewa maji, hawa kuku wanategemewa na viwanda kwa ajili ya utoaji wa nyama na mayai, ambayo huchakatwa na kupakiwa vizuri ili kusambazwa ndani na nje ya nchi.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wanapanga maparachichi ya kijani yaliyokomaa kwa uangalifu kwenye maboksi tayari kwajili ya kusafirishwa, wamevalia mavazi ya kujikinga ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda hayo, maparachichi haya ni sehemu ya kilimo cha kisasa kinacholenga soko la ndani na la kimataifa.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

Mfanyakazi akiwa anaendelea na zoezi la kupakia zao aina ya vitunguu vilivyosambazwa chini ili vikauke kwenye magunia, hii ni hatua majowapo ya kilimo cha viwandani, ambapo vitunguu hivi hupelekwa moja kwa moja kwenye mashine ili kuanza kuchakatwa na kutengeneza kuwa bidhaa mbalimbali na kufungashwa kisha kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mimea aina ya kabichi iliyoota vizuri na kusambaa hadi mbali, likitenge eza mandhari ya kuvutia sana, kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa ajili ya soko la ndani na nje.

Ng'ombe wakubwa wakiwa wanachungulia ndani ya banda lililopangwa vizuri, huku wengine wakiendelea na zoezi la kula ili kuimarisha afya na miili yao. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani, kua bidhaa kama siagi na mtindi. Baadhi ya ng'ombe hao pia hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa ya soko.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa lililofunikwa hadi juu na limejengwa vizuri. Mkulima anapita katikati ya mboga za majani zilizolimwa vizuri, majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba la kisasa lililo funikwa vizuri juu, mimea ya nyanya imepangwa kwa mstari huku imesambaziwa mabomba ya maji yenye rangi nyeusi, mimea hii itakapoanza kuzaa nyanya hizi zitasafirishwa kupelekwa kiwandani na kuchakatwa kuwa bidhaa mbalimbali na kisha kusindikwa na kupakiwa ili kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana la mimea aina ya kabichi iliyojaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi mbali katika mazingira safi na ya kuvutia. Kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungasha tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba zuri kubwa, mimea ya rangi ya kijani kibichi ya zao la nyanya zimepandwa vizuri kwa na kwa mstari, juu ya udongo wenye rutuba uliosambaziwa mipira ya kumwagilia maji. Mimea hii imezaa matunda ya nyanya iliyokomaa vizuri yenye rangi ya kijani na nyekundu, ikiwa tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani ili kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali ambazo husambazwa ndani na nje ya nchi.

Katika banda kubwa sana lenye mwanga wa kutosha kuna kuku wengi wenye rangi nyeupe wakiwa na nguvu na wenye afya, kuku hawa hukuzwa na kuwa wakubwa na hutegemewa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo husafirishwa kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa mbalimbali na kuuzwa ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa mimea ya rangi ya kijani kibichi imepangwa vizuri kwa mstari na imenawili kwa kuwa na rangi ya kijani kibichi inayovutia. Majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na hufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Ndani ya shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba kuna mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi ya zao aina ya nyanya, mimea hii imezaa matunda ya nyanya iliyokomaa vizuri yenye rangi ya kijani na nyekundu tayari kwa ajili ya kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa kuwa bidhaa mbalimbali na kusafirishwa ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa la mimea ya kabichi limejaa rangi ya kijani kibichi ikienea hadi mbali katika mazingira safi na yakuvutia. kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambayo hukaushwa, kusindikwa na kukusanywa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba kubwa sana lenye zao aina ya mananasi yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi ikiashiria ukomavu wa zao hili kwamba lipo tayari kuvunwa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani, ili kuchakatwa kuwa vipande vidogovidogo vya matunda au kuwa bidhaa mbalimbali kama vile juisi za matunda.

Shamba kubwa sana la majani ya chai limejaa rangi ya kijani kibichi, ikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, husindikwa na kufungashwa tayari kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.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

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea ndani ya shamba lililojaa mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mstari. Mabomba meusi yamesambazwa katikati ya mimea hii yakitoa maji kwa matone, kuufanya udongo kuendelea kuwa na unyevunyevu ili kuongeza mazao.

Mfumo wa umwagiliaji umesambazwa pembeni ya shamba kubwa sana yenye mimea aina ya mahindi yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. mfumo huu umetobolewa ukiwa unatoa maji taratibu ukitiririsha kwenye udongo wenye ardhi ya shamba ilikufanya kuwa unyevu unyevu ilikuongeza na kuzalisha.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri, juu ya sehemu ya shamba huku ikiwa na rangi nyeusi yenye rutuba. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea itakayopandwa hapa , hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu mkubwa wa maji.

Mabomba ya maji yamesambazwa vizuri juu ya sehemu ya shamba lenye udongo mwekundu wenye rutuba, yakipita katikati ya shamba ilo. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja, kwenye mizizi ya mimea itakayopandwa hapa. Ivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji, yenye rangi nyeusi yamepitishwa vizuri juu ya kipande cha shamba chenye udongo mwekundu wenye rutuba katikati ya mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mfumo huu wa umwagiliaji utasaidia kusambaza maji mojamoja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa unaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua. Kila tuta likiwa nafasi ya kutosha kwenye udongo wenye rutuba na pembeni ya matuta haya kuna maji yanayotiririka. Yakihakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea yatakayo pandwa hapa.

Mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari, katika shamba lenye udongo mwekundu wa rutuba, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri, kwenye udongo wa shamba katika kila mmea, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, na husaidia kuhifadhi unyevu unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Mabomba ya maji yenye rangi nyeusi yamesambazwa vizuri kwenye shamba la ndani lililofunikwa mpaka juu, yakipita katikati ya mimea midogo ya rangi ya kijikijiji. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hii, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu mkubwa wa maji.

Bonba la maji limepitishiwa vizuri katikati ya matuta ndani ya shamba kubwa sana lililojaa nimea ya rangi ya kijani kibichi, bomba hili hutumika kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kutunza unyevunyevu na kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi juu ya matuta makubwa shambani, mabomba meusi na meupe yamesambazwa vizuri yakimwagilia maji kutokea juu, ili kukomaza mimea hii kwa kuacha unyevunyevu kwenye udongo.

Mfumo wa umwagiliagi umesambazwa vizuri pembezoni mwa shamba lililojaa mimea ya rangi ya kijani kibichi, ikiwa inapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hii ili kufanya udongo kuwa na unyevunyevu na kuongea uzalishaji wa kilimo.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

Katika sehemu ya shamba ndogo yenye matuta yenye rangi nyeusi yenye udongo wa rutuba na mimea ya rangi ya kijani kibichi, kuna bomba la maji limepitishwa pembeni lenye matundu huku likitiririsha maji polepole yanayopita katika matuta haya, maji haya huupa udongo unyevuunyevu unaostahili ili kukuza mimea hii.

Mabomba ya umwagiliaji yenye rangi nyeusi, yamepangwa vizuri juu ya kipande cha shamba kwenye udongo mweusi wenye rutuba ,mfumo huo wa umwagiliaji utasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi na mimea itakayo pandwa hapo. Hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mstari juu ya udongo mweusi wenye rutuba, huku bomba ya rangi nyeusi likiwa limepitishwa katikati ya mimea hii, likiwa lina matundu ambayo yanamwagilia maji kwa matone kuufanya udongo uendelee kuwa na unyevunyevu ili kukuza mimea hii.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa unaendelea kutengenezwa vizuri katika shamba kubwa sana, huku bomba la maji lenye rangi nyeupe limefukiwa chini kwenye mtaro mdogo, bomba hili husambaza maji moja kwa moja kwenye udongo ili kufanya udongo huu uwe na unyevunyevu na mazao kukomaa.

Wana misitu wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa wanaendelea na zoezi la kumwagilia miche ya miti iliyopangwa kwa makundi mbalimbali, ili kuonyesha utofauti wa aina zake kwa umakini, ili kuhakikisha miche hii inakua na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni; kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Mfumo wa umwagiliaji unaoendelea katika kipande cha shamba kilichopitishwa bomba kubwa lenye rangi nyeupe pembezoni mwa matuta yaliyopandwa zao aina ya mahindi. Bomba hili limetobolewa matundu ambayo yanahakikisha maji yanatiririka katikati ya matuta hii kulifanya shamba libaki na unyevuunyevu.

Mfumo wa umwagiliaji uliopangwa vizuri kwa mabomba yamaji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakiputa katika sehemu ya shamba yeye matuta, mfumo huu unasaidia kusambaza maji mojakwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.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

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya rangi ya Kijani kibichi iliyopandwa juu ya matuta katika shamba kubwa sana kwenye udongo wenye rutuba ,na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi katikati ya matuta hayo.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea katika shamba kubwa, ikiwa na mabomba meusi yaliyopangwa vizuri tanayopita katikati ya matuta yaliyopandwa mimea midogo ya rangi ya kijani kibichi, mabomba haya yametobolewa hivyo hurusha maji moja kwa moja kwenye matuta ili kutunza unyevunyevu.

Mandhari nzuri ya kipekee na ya kuvutia sana, yenye miti mikubwa kwa midogo iliyosimama imara, juu ya ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa kwa midogo ikiwa imeenea hadi mbali na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani ya rangi ya kijani kibichi ukiwa umepanda juu kwenye anga la blue lenye mawingu machache ya rangi nyeupe.

Bwawa la kufulia umeme kubwa likiwa katikati ya milima inayotengeneza mandhari ya kuvutia sana. Milima hii imefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito na miti yenye rangi ya kijani chini ya anga la bluu.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee, yenye ardhi tambarare iliyojaa miti mirefu kwa midogo, iliyosimama imara juu ya uoto wa asili uliofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi na kaki.

Mto mwembamba na mrefu, unakatiza vizuri katikati ya mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi midogo na bonde lililofunikwa na uoto wa asili, wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi na kaki kutokana na kukauka.

Milima mirefu ikiwa na theluji inayoshuka juu kutoka kwenye vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale; chini ya anga ya bluu ikiunda mandhari ya utulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia sana yenye miti mingi mikubwa, ikiwa na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, na anga imefunikwa na mawingu ya rangi ya kijivu.

Mandhari ya kuvutia, ya kipekee na nzuri yenye miti mingi mikubwa kwa midogo iliyosimama imara juu ya ardhi tambarare, iliyofunnikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu machache juu ya kilele cha mlima.

Mto mrefu unakatiza katikati ya mandhari ya kufikia sana yenye nchi nyingi ni kubwa kwa midogo na mwinuko uliofunikwa na wote wa asili ya majani mazito mwenye rangi ya kijani kibichi huku wanga ikisema kuwa na mawingu ya rangi ya kijivu ikiashiria mvua.

Mlimani mrefu sana, wenye theruji upande wa juu yake nyeupe, ukiwa unakaribiana na anga ya bluu, katikati ya mandhari ya kuvutia na ya kupendeza, yenye miti mirefu iliyosimama imara juu ya ardhi tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Bwawa kubwa sana likiwa linaakisi mwanga kutoka kwenye anga, limezungukwa na milima iliyofunikwa na miti mirefu na uoto asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na miundo mbinu ya barabara ngumu pembeni yake.

Ziwa kubwa lililotulia likiwa linaakisi mwanga kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu ya rangi nyeupe, pembezoni kunamandhari ya kuvutia yenye miti mikubwa na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi.

Ziwa kubwa tulivu likiwa lina akisi mwanga wa bluu, kutoka kwenye anga ikiwa pembeni ya mandhari yakuvutia sana, yenye muinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa miti mikubwa na majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi.

Ziwa kubwa likiwa linaakisi mwanga kutoka kwenye anga iliyofunikwa na mawingu meupe, ikitengeneza mandhari ya kuvutia yenye miti mingi mikubwa, na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa majani ya rangi ya kijani kibichi.

Barabara ya vumbi jekundu imekatiza katikati ya mandhari nzuri ya kupendeza yenye miti mikubwa kwa midogo iliyosimama imara juu ya ardhi tambarale iliyofunikwa na majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kipekee yenye udongo wenye ukame baada ya kupigwa na jua na miti mingi, iliyotapakaa hapa na pale mkubwa kwa midogo huku mlima ukiwa umefunikwa na uwoto wa asili wa majani mazito kwa rangi ya kijani kibichi na anga kufunikwa na mawingu meupe.

Mandhari nzuri ya kipekee na ya kupendeza sana ikiwa na miti mikubwa kwa midogo, iliyotapakaa katika eneo kubwa huku uoto wa asili ukiwa umefunika bonde na mlima kwa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi na mengine yakiwa ya kaki.

Ziwa likiwa lina akisi mwanga kutoka kwenye anga lililo funikwa na mawingu ya rangi nyeupe, huku kukiwa na milima iliyofunikwa na miti mirefu na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mto mdogo umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia sana, yenye miti mikubwa kwa midogo, iliyostawi vizuri juu ya ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito enye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa iliyopo juu ya milima na imefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi huku anga ikiwa imefunikwa kabisa.

Mandhari nzuri ya kuvutia na ya kipekee, yenye miti mikubwa kwa midogo iliyotapakaa, juu ya ardhi tambarare yenye uoto wa asili, wa majani yaliyokauka ya rangi ya kaki, huku anga ikiwa imefunikwa na mawingu ya kijivu kabisa, ikiashiria mvua inakaribia.

Jua likizama likiacha rangi ya dhahabu linalotengeneza mandhari nzuri ya kuvutia sana juu ya miti mirefu na mifupi iliyo simama imara juu ya ardhi tambarare sana iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku swala akiwa anakimbia.

Mlima mrefu sana ukiwa na theluji nyeupe juu ya vilele vyake, huku ikiwa inatengeneza mandhari ya kuvutia yenye miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi, na tembo wanaotembea juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani makavu ya rangi ya kaki.

Mandhari ya kuvutia sana ikiwa na mnyama simba aliyekaa kwa utulivu chini ya majani yenye rangi ya kaki baada ya kukauka na jua, mbele yake kuna vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi na magorofa yanayochomoza kwa mbali.

Mandhari nzuri ya kupendeza na kuvutia sana ikiwa na milima mirefu yenye miti mikubwa na imefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi, ikitengeneza taswira inayopendeza ya asili na utulivu.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya kipekee yenye miti mingi iliyo tapakaa hapa na pale mikubwa kwa midogo, juu ya ardhi tambarare yaliyofunikwa na uwoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi na mengine ya kaki yaliyokauka.

Mandhari ya kuvutia na ya kipekee, iliyo na ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi na miti mikubwa iliyotapakaa hapa na pale, huku anga likiwa na mwanga wa rangi ya buluu.

Mandhari nzuri sana ya kupendeza na ya kuvutia, yenye miti mingi mirefu mikubwa iliyosimama katikati ya uoto wa asili, wenye majani mazito wa rangi ya kijani kibichi. Huku anga ikiwa imefunikwa kabisa na mawingu ya rangi ya kijivu kuashiria mvua.

Twiga na pundamilia wakiwa wanazunguka kwa utulivu katika majani ya kijani kibichi yaliyotapakaa katika ardhi ya tambarare, huku kukiwa na miti mirefu. Mandhari hii ya asili inaakisi uzuri wa mazingira ya kiafrika yakieleza uhusiano wa karibu wa wanyama wa porini na mazingira ya asili.

Mandhari ya kipekee iliyokauka kutokana na ukame, kukiwa kuna miti michache mikubwa kwa midogo iliyopo katikati ya vichaka yenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limefunikwa kwa mawingu ya rangi ya kijivu, ikiashiria mvua inakaribia.

Jua likiwa linazama likiacha rangi ya dhahabu inayotengeneza mandhari nzuri na ya kuvutia, juu ya miti mirefu kwa midogo iliyosimama imara, juu ya ardhi tambarare yenye uoto wa asili uliofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia sana ambayo ina bwawa kubwa sana linaloakisi rangi ya bluu kutoka kwenye anga ambayo haina mawingu. Huku pembeni yake kukiwa kuna miti mirefu kwa midogo na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani.

Mandhari ya kipekee na ya kuvutia sana yenye miti mingi na kubwa na milima iliyofunikwa vizuri na uwoto wa asili wa majani mazito yenye rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya kipekee na inayopendeza inatengenezwa na mawe makubwa yaliyobebana yakiwa juu ya ardi tambarare iliyofunikwa na majiani machache yenye rangi ya kijani kibichi. Huku anga ikiwa ya bluu na mawingu kiasi.

Mandhari ya kipekee na yakuvutia iliyojaa miti mingi na mirefu, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito lenye rangi ya kijani kibichi huku anga likiwa juu ya milima imefunikwa na mawingu.

Mandhari ya kuvutia na ya kupendeza ya kipekee, ikiwa na mto mrefu unaokatiza katikati ya miti mikubwa kwa midogo, na mwinuko uliofunikwa na uoto wa asili wa majani mengi mazito yenye rangi ya kijani.

Bwawa dogo limetulia katikati ya mandhari ya kuvutia, ikiwa inaakisi mwanga kutoka kwenye anga la buluu lililo na mawingu machache ya rangi nyeupe, huku mwinuko umefunikwa na uoto wa asili wenye miti na majani mazito ya rangi ya kijani.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti midogo yenye rangi ya kijani kibichi, huku bonde likiwa limefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wa rangi ya kijani na anga imefunikwa kwa wingu kabisa, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto mrefu na mpana unakatiza katikati ya mandhara ya kupendeza yenye miti mingi mikubwa kwa midogo. Huku bonde likiwa limefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia na ya kipekee yenye mti mmoja, mrefu uliosimama imara juu ya uoto wa asili wa majani yaliyokauka yenye rangi ya kaki, huku anga ikiwa ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili.

Mto mpana ukiwaunaakisi rangi ya bluu kutoka kwenye anga lenye mawingu machache, ikiwa imekatiza katikati ya mandhari ya kupendeza yenye miti mikubwa kwa midogo, huku ardhi ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia sana na ya kipekee yenye miti mikubwa iliyotapakaa katika eneo kubwa. Huku bonde likiwa limefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito wenye rangi ya kijani kibichi inayovutia na kupendeza.

Barabara yenye udongo mwekundu inakatiza katikati ya miti mirefu, mikubwa kwa midogo huku kukiwa na milima na ardhi tambarare iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, ikitengeneza mandhari yakuvutia na ya kipekee.

Mlima mrefu sana ukiwa na seruji juu ya vilele vyake, unatenegeneza mandhari ya kupendeza yenye miti mirefu ikiwa imesimama imara, juu ya uoto wa asili wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vyote vikiwa chini ya anga la bluu.

Mandhari ya kuvuti sana na ya kipekee yenye miti mingi mikubwa kwa midogo, iliyosimama juu ya ardhi tambarare iliyofunikwa na uwoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa na rangi ya bluu na meupe machache.

Mbuzi wengi wenye afya nzuri na mapembe, wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa vizuri kwa mbao, wana miili yenye nguvu na iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama, na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora inayozingatia lishe na matunzo.

Kundi la wafugaji wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu uku wakiakiki ubora na uwepo wa asali, ufugaji huu wa kisasa uchangiia kipato na lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Bata na kuku wenye afya nzuri wamesimama katika sehemu ya kati ya banda wakiwa na nguvu na mimiili iliyojengeka vizuri, hii nimoja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya nyama na mayai na inaonesha moja ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kanga anatembea kwa utulivu akiwa na vifaranga vyake vidogo, vyote vikitafuta chakula ardhini mazingira ni salama, na yana nyasi fupi wakifugwa kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hutumika kwa matumizi binafsia kama biashara.

Kuku wenye rangi nyeupe wenye afya nzuri na miili iliyojengeka wakiwa ndani ya mabanda ya kisasa yaliyotengenezwa kwa chuma. Kuku hawa hutegemewa na wafugaji kwa ajili ya nyama na mayai yao, ambayo hutumika kwa matumizi ya biashara au matumizi binafsi.

Mfugaji akiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa senyenge za chuma akiendelea na zoezi la kukagua mifugo yake ambayo ni bata hawa, waliokuwa na miili mizuri inayopendeza yenye afya. Mfugaji huyu hutegemea mifugo yake kwa ajili ya mayai na na nyama kwa matumizi binafsi au biashara.

Mfugaji wa jinsia ya kike aliyevalia koti jeupe yupo katikati ya banda kubwa sana akiendelea na zoezi ya kulisha kuku waliosimama wenye miili iliyojengeka vizuri ikiashiria afya bora. Mfugaji huyu hutegemea kuku hawa kwa ajili ya mayai na nyama, ambayo husaidia kwa matumizi ya biashara au binafsi.

Mfugaji wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya banda lililozungushiwa senyenge, akiendelea na zoezi la kulisha bata wenye rangi nyeupe wenye miili iliyojengeka vizuri. Mfugaji huyu hutegemea bata hawa kwa ajili ya mayai na nyama ambayo hutumika kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Kuku wenye afya nzuri wamesimama katika eneo la shamba lenye majani, wakiwa wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya nyama na mayai, na inathibitisha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo.

Aina mbalimbali za mbegu bora, zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye matenga yaliyosukwa vizuri. Mbegu hizi kama vile: maharage, mtama, na mahindi, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani kikiwa na picha ya mboga ya majani iliyostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu inayopatikana ndani ya kasha hili. Juu ya kasha kuna maandishi mbalimbali yanayotambuliasha aina ya mbegu.

Vifungashio mbalimbali vya bati vilivyopangwa vizuri kwenye rafu, vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri sana kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya vifungashio hivi. Juu yake kuna maandishi mbalimbali yanayo tambulisha aina ya mbegu.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, huku juu yake kikiwa kina picha ya nyanya iliyoiva vizuri yenye rangi nyekundu, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kasha hili. Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha majina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa ndani ya mabeseni maalumu madogo yenye rangi nyeusi, huku yamejazwa udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa mimea hii unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja chenye rangi ya chungwa, bluu na nyeupe huku juu yake kimebeba picha ya tikiti maji lililokomaa vizuri na lililoiva ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kasha hili. Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyo pandwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopandwa kwenye mraba kwenye nafasi ya kutosha ndani ya chombo maalumu, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji wa ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche hii kinadhihilisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, kikiwa na picha ya mboga za majani iliyostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kasha hilo, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu hiyo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyombo mbalimbali. Mbegu hizi kama vile: maharage, mtama na karanga; zimetambulishwa kwa kibandiko, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Vifungashio mbalimbali vilivyotundikwa vizuri juu ya rafu, vikiwa na rangi nyeupe na picha ya mimea na matunda iliyokomaa vizuri ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya makasha haya. Juu ya vifungashio kuna maneno mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimetundikwa vizuri juu ya rafu zikiwa na picha ya maua yaliostawi vizuri sana yakiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi mbalimbali yanatotambulisha majina na aina ya mbegu hizi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi ndani ya shamba la kisasa lililofunikwa hadi juu. Likiwa na mimea michache ya rangi ya kijani iliyopangwa vizuri katika miraba tofautitofauti kutokana na aina zake. Mpangilio makini wa shamba hili unaakisi dhamira ya kupata mbegu bora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mpira wa maji wa rangi nyeusi unaosaidia kumwagilia kwa matone kwa uhakika.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani, huku juu yake kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ukiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya picha hii, juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya rangi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vikombe maalumu. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Mpangilio wa makini wa miche hii unahakiki dhamira ya kupaza mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.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

Kifungashio kimoja cha mbegu kilicho beba rangi ya kijani kibichi na nyeupe, chenye picha ya mmea uliostawi vizuri ukiachila ubora wa mbegu hiyo kwenye kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vyenye rangi ya kijani na juu yake kuna picha ya mimea na matunda iliyostawi vizuri sana ikiashilia ubora wa bidhaa iliyoko ndani, juu ya vifungashio hivi kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha majina na aina ya mbegu.

Kifungashio kimoja kidogo cha mbegu chenye rangi ya njano na kijani na nyeupe, huku juu yake kuna picha ya mboga ya majani iliyostawi vizuri sana. Ikiashiria ubora wa mbegu unaopatikana ndani ya kasha. Juu ya kifungashio kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko mikubwa, mbegu hizi kama vile: maharage na mahindi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Vifungashiwo mbalimbali venye rangi ya kaki na mbegu nyingine, zilizowekwa kwenye makontena zikionesha mbegu tofauti tofauti kama vile maharage na mahindi, zimepangwa vizuri juu ya meza mbegu hizi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani huku juu yake kukiwa na picha mboga za majani zilizostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya kasha hili. Juu ya kifungashio hiki kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea michanga iliyopandwa kwenye vyombo vidogo vinavyofanana na vikombe, Miche hii inatuzwa vizuri na kumwagiliwa kwa wakati, na mpangilio wake inadhihirisha dhamira za kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Wakulima wamezunguka wakikagua mbegu za aina ya mahindi zilizopangwa vizuri kwenye mifuko ya rangi nyeupe, mbegu hizi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi. Mpangilio huu unaashiria maandalizi ya uzalishaji wa kilimo chenye tija.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya matunda yaliyostawi vizuri na kuiva na kuwa na rangi nyekundu, yakiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana katika kasha hili. Juu ya kifungashio hiki kuna maandishi mbalimbli yanayotambulisha aina na jina la mbegu.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya njano, kijani na nyeupe huku juu yake kikiwa kina picha ya mmea aina ya kabichi uliokomaa vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio hiki, juu yake kuna maandishi mbalimbali yanayotambulisha aina ya mbegu.

Vifungashio vya mbegu vilivyo pangwa vizuri kwenye rafu juu yake kunapicha ya mimea na maua yaliyostawi vizuri sana yakiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana ndani ya vifungashio hivyo, juu ya vigungashio hivyo kuna maandishi yanayotambulisha aina ya mbegu.

Kilimo cha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa shamba hili unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora zaidi.

Kifungashio kimoja cha rangi ya kaki cha karatasi chenye maandishi, kikionyesha aina ya mbegu zilizomo ndani muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu zinazotegemea na kuthaminiwa katika kilimo cha mazao ya kunde kwa ajili ya chakula na biashara.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.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

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao ngumu yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa wa kutosha kwa wanyama hao, na juu imezekwa vizuri kwa ajili ya kuwalinda dhidi ya mvua na jua kali.

Wataalamu wawili wa huduma ya afya ya mifugo wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga yenye rangi ya bluu na barakoa, wakiendelea na zoezi la kuosha mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe na manyoya yanayong'aa. Mwonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Nje ya banda kuna mbwa wawili waliokaa chini wakiangalia upande tofauti, wana miili iliyojengeka vizuri na manyoya yanayong'aa muonekano wao, unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao ngumu limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kupitisha hewa safi na juu limeezekwa vizuri kwa ajili ya kulinda wanyama hawa dhidi ya mvua na jua kali.

Nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao ngumu na kupakwa rangi vizuri, kuna mbwa mkubwa ameketi chini akiangalia mbele. Mbwa huyu ana afya njema na manyoya yanayong'aa, huku muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mbwa mmoja mkubwa mwenye rangi nyeusi, kasimama juu ya banda lililotengenezwa kwa mbao ngumu, huku likiwa limejengwa kwa mpangilio mzuri sana. Banda hili lina sehemu za kupitishia hewa, na juu limeezekwa vizuri ili kuwalinda wanyama hawa dhidi ya mvua na jua kali.

Wataalamu wawili wa tiba ya afya pamoja na wanyama wakiwa wanamkagua mbwa mkubwa aliyesimama juu ya meza mwenye afya nzuri na manyoya yanayong'a mwonekano wake unaashiria mwonekano bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka katika watalamu hawa wa afya ya wanyama na mifugo.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

Nyoka mmoja mkubwa sana akiwa amelala chini na kujizungusha, mwili wake mrefu umetulia huku muonekano wake wa kutisha ukiakisi nguvu na ukali wa mnyama huyu, hasa akiwa porini katika makazi yake ya asili.

Mnyama kima mwenye manyoya meusi amesimama juu ya udongo akitazama mbele kwa umakini, mkia wake mrefu umenyooka nyuma na macho yake yanachunguza Kila upande wa msitu. Ni mnyamapori mwenye tahadhari kubwa na anayeishi maeneo ya msituni.

Mamba wawili wakubwa wamelala kando kando ya bwawa ya mili yao mirefu na ngozi ngumu ikiwa imetulia ikiota jua. muonekano wao wa kutisha unaakisi nguvu na ukale wa wanyama hawa wa porini hasa katika makazi yao ya asili.